Mtambo wa kuongozea watumia barabara, ukiwa na rangi ya kijani uliochorwa umbo la mtu kuruhusu kutembea huku muda ukionyesha sekunde thelasini na nne ikiwa ni wakati uliobaki kuruhusiwa kutumia barabara.

Eneo la barabara kubwa lenye mabango ya kijani yanayo onesha uelekeo wa magari na watumiaji wengine wa barabara, kando ya barabara kuna wapita njia wanao toka eneo moja kwenda lingine, miundo mbinu, huu umekaa imara katika kuchangia upatikanaji bora wa usafiri wa uhakika katika eneo hilo.

Mifuko ya wastani yebnye rangi nyeusi iliyopangwa sehemu moja huku ikionekana imesheeni vitu ndani yake, ambayo vinazaniwa kuwa ni uchafu hii inaonyesha mazingira na hali jinsi ya kupambana na taka kutoka kwenye uchafuzi wa mazingira kando, yake kunaonekana geti lenye rangi ya bluu na tenki la maji kubwa lenye rangi nyeusi hii ina hatarisha usalama wa maji hayo.

Mfereji mwembamba wa maji, yanayosadikika kuwa si maji salama, ukionekana kushuka na kukwama sehemu flani, hii inatengeneza maji ya kusimama ambayo si rafiki kwa usalama wa afya za watu wazungukao eneo hilo na inaweza kusababisha magonjwa mbalimbali.

Uzio mkubwa uliozunguka eneo la makazi ya watu, huku nje kukiwa na kamba za kuanikia nguo, zikiwa zimejaa nguo kadhaa mahali hapa, pembeni kukiwa na tenki kubwa lenye rangi nyeusi likiashiria upatikanaji wa maji ya uhakika katika jamii inayozunguka makazi hayo. Japo tenki linaonekana kuwa wazi hii inapunguza usalama wa watumiaji wake.